Hili ni ndani la duka lililojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa mikoba ya aina tofauti, rangi na ukubwa. Chini ya rafu hizo, kuna nguo zilizopangwa kwenye kitundukio cha nguo. Upande wa kulia, kuna eneo la nguo za watoto lililoandikwa, children section.

Mazingira ni ya duka. Kuna mkusanyiko wa viatu vya ngozi vya rangi vyeusi vilivyopangwa kwenye rafu za duka. Viatu vingi vimefungwa kamba na vina muundo wa kawaida. Baadhi ya viatu vimekaa kwenye masanduku yao ambayo yanaonyesha kuwa ni vipya na tayari kuuzwa.

Kategoria ni ya maduka. Kuna duka la nguo lenye aina mbalimbali za mavazi yakiwemo mashati, suruali na nguo. Rafu za nguo zimepangwa vizuri na kuna taa zilizotoa mwanga vizuri dukani.

Mazingira ni ya duka ya kipekee. Kuna duka la nguo la LC Waikiki . Duka limepambwa kwa mabango ya mauzo yanayoonyesha punguzo la bei kama vile: asilimia hamsini, asilimia thelathini, asilimia arobaini. Jina la duka ni kwenye mabano LC Waikiki , limeandikwa kwa rangi ya samawati. Ndani ya duka kuna nguo zimepangwa kwa rafu.

Mazingira ni ya duka la kipekee. Kuna sanamu ya mwanamke imevalia gauni refu lenye rangi mbalimbali na kofia nyeupe. Sanamu hio pia imevalia miwani ya manjano na imeshika mkono wa bandia mweusi. Nyuma ya sanamu kuna rafu iliyojaa miwani mengine. Mandhari ya nyuma inaonekana kama duka la miwani.

Kategoria ni ya manguo. Kuna duka la nguo lenye watu kadhaa wakitazama na kuchagua nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu na meza na kuna taa zinazoangaza eneo hilo.

Mazingira ni ya duka. Kuna stavu za suti za kiume zilizopangwa ndani ya duka la nguo. Suti hizo zina rangi tofauti za buluu na zina mifumo ya mistari. Suti zimepangwa kwa ukubwa na mitindo, na zinaonekana kuwa mpya na tayari kuuzwa.

Mazingira ni ya duka. Kuna duka la nguo lililo na rafu zilizojaa mikoba na nguo zilizoning'inia. Rafu ziko katika upande wa kushoto wa picha na zinaonyesha mikoba ya rangi mbalimbali. Upande wa kulia kuna safu iliyojaa nguo zilizoning'inia zenye rangi na mitindo tofauti. Sakafu ya duka inaonekana kuwa ya mbao.

Mazingira ni ya duka la Vivo. Kuna rafu za nguo ndani ya duka zikiwa na nguo zilizo pangwa kwa mtindo na rangi tofauti. Kuna matangazo ya upunzo ya asilimia therathini kwenye bango, pia kuna maandishi mengine kama vile Vivo kwa mapano iliyoandikwa juu ya mlango.

Kategoria ni ya duka. Kuna duka la nguo lenye rafu zilizojaa nguo za aina mbalimbali zikiwemo suruali, mashati na nguo zingine. Duka linaonekana kuwa na mpangilio mzuri na nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu.

Mazingira ni ndani la duka la nguo. Kuna nguo zilizo pangwa kwenye safu zikiwa kwa vitundukio ya nguo. Nguo ni za rangi mbalimbali kama vile bluu, zambarau na kahawia. Mwanagaza katika duka ni mzuri na kuifanya nguo zionekane wazi. Upande wa kushoto wa picha kuna bango lilioandkiwa kwenye mabano Women inayoashilia sehemu ya nguo ya wanawake.

Mandhari ni ya duka la kipekee, kuna duka la nguo lenye rafu za nguo za watoto na benchi vya kukaa wateja. Rafu zimejaa nguo za rangi mbalimbali na kuna chupa kubwa cheupe iliyoandikwa kitu isichosomeka vizuri. Duka lina taa nyingi na sakafu iliyosafishwa.

Mazingira ni ya duka. Kuna soko la nguo lililojaa nguo za aina mbalimbali, kuna nguo zilizoning'izwa kwenye kamba za nguo. Pia kuna rundo kubwa la nguo chini, nguo hizo zina rangi na mitindo mbalimbali kutoka nguo za kawaida. Kuna alama iliyoandikwa kwenye mabano heavy inayoonekana.

Hili ni duka la nguo ya zoya. Kunaonekana nguo tofauti tofauti zinazouzwa kama vile shati, koti, suruali na kadhalika zilizovalishwa kwenye rack .

Mandhari ni ya ndani ya duka linalouza sare za shule. Kuna rafu nyingi za nguo na wateja kadhaa wanatazama na kuchagua nguo. Bango linaloonekana likisema kwenye mabano school uniform on sale yaani sare za shule zinauza. Pia kuna ishara inaonyesha kwenye mabano working Monday 9AM to 7 .

Mazingira ni ya ndani ya duka la nguo na viatu vilivyopangwa vizuri. Kuna safu zilizojaa nguo zilizo kunjwa pande moja na nguo zilizoninginia kwenye kitundukio cha nguo upande mwingine. Taa angavu na safu safi huangazia bidhaa zinazouzwa.

Mandhari ni ndani ya duka la Polo. Kuna drawer kubwa kwenye upande wa kulia unaokuwa na nguo zilizopangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna drawer nyingine iliyokuwa na mashati zilizopangwa vizuri na suruali mbili. Juu ya surali hizo kuna jaketi za mikono mirefu.

Hii ni ndani ya duka la nguo linaloitwa, manix. Duka linaonyesha aina mbalimbali za nguo ikiwa ni pamoja na mashati yaliyopangwa kwenye rafu na suti zilizoning'inia na nguo zingine zilizopangwa kwenye meza na rafu. Mwangaza katika duka unaonekana kuwa mzuri na yenye kuvutia.

Mazingira ni ya duka la kipekee. Kuna duka la watoto linaloitwa kwenye mabano baby shop . Duka linaonyesha nguo za watoto, na bidhaa zingine kwenye rafu. Jina la duka limeandikwa kwa herufi kubwa, na rangi mbalimbali. Mandhari ya nyuma ya duka, inaonyesha watu wakitembea, na taa za duka zinaangaza.

Hii ni mkusanyiko wa miwani ya jua iliyo pangwa kwenye rafu. Miwani hiyo ina miumbo na rangi mbali mbali ikiwa ni pamoja na lensi za rangi na frames za plastiki na chuma. Miwani imepangwa kwa safu kadhaa kwenye rafu ya chuma yenye waya na kuonyesha aina mbali mbali za mitindo na miundo.

Hili ni rundo la nguo zilizopangwa kwenye rafu ndani ya duka. Nguo hizi zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki na kuwekwa kwa safu moja juu ya nyingine. Kuna rafu zaidi za nguo nyuma na upande ya rundo kuu na kuonyesha kwamba hii ni duka la nguo.

Mazingira ni ya soko ya magari, kuna eneo la nje lenye magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Kuna watu wachache wamesimama wengine wamekaa karibu na magari. Gari moja kubwa la kubeba mizigo linaonekana mbele kulia likifuatwa na magari mengine madogo. Mandhari ya nyuma ina miti na nyasi.

Hii ni mazingira ya soko ya magari. Kuna gari jeupe aina ya Volkswagen Tiguan . Gari ina taa za mbele zenye muundo mkali na nembo ya Volkswagen katikati ya grili . Bamba ya mbele ina muundo wa mistari iliyonyooka na taa ndogo ya ukungu chini. Rangi ya gari ni nyeupe na inaonekana kuwa katika hali mzuri.

Hii ni soko ya magari. Kuna kundi la magari yaliyopangwa kwenye maegesho na mtu akitembea mbele yao. Mtu huyu amevaa shati la mikono mifupi na suruali ndefu. Anaonekana akieleka upande wa kulia wa picha.

Hili ni soko la magari, kunaonekana rundo la matairi meusi yaliyopangwa vizuri. Matairi yanaonekana kuwa mapya na yana alama za migumu ya nyayo zake.

Mazingira ni soko ya magari. Mandhari ndani ya gari ambayo inaonekana kuwa imeharibika na inafanyiwa ukarabati. Nje ya gari lina rangi nyekundu na sehemu ya ndani inaonyesha chuma na sehemu zingine za gari. Kiti cha gari kimoja kinaonekana kikiwa na rangi ya nyekundu na nyeusi. Kuna mtu anayesimama nje ya gari.

Hili ni soko la magari. Kuna mwanamume amesimama karibu na magari mawili yaliyoegeshwa kwenye nyasi. Mwanamume huyu amevaa koti refu jeusi na suruali ya buluu. Gari moja ni la buluu na jingine linaonekana kuwa la rangi iliyofifia. Kuna watu wengine wawili waliokuwa wamesimama Kwa umbali. Mandhari ni ya miti na nyasi.

Kategoria ni ya soko ya magari. Kuna bajaji nyekundu iliyoegeshwa kwenye nyasi. Bajaji inaonekana kuwa ya zamani na imechakaa, ikiwa na michubuko na kutu sehemu mbali mbali.

Kategoria ni ya soko ya magari. Kuna gari aina ya Toyota Nissan ambayo imeegeshwa kwenye uwanja. Gari hilo lina rangi nyeupe, mlango yake imefunguliwa . Mandhari ya nyuma lina majengo, miti na nyaya za stima.

Hii ni katika soko ya magari. Kuna rundo la matairi meusi yaliyopangwa kwa wingi. Matairi yanaonekana kuwa mapya au yaliyotumika kidogo yakiwa na alama za nyaya zilizo wazi. Muundo wa mpangilio unafanya matairi kuonekana kama yamepangwa kwa ajili ya kuhifadhi au kusafirisha

Hili ni soko la magari kuna safu nyingi za magari yaliyopangwa kwa eneo wazi, kwa ajili ya kuuzwa. Magari haya yanaonekana kua mapya au yaliyotumika kidogo. Yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, na bluu. Mpangilio wao unaonyesha wingi na upatikanaji wa magari katika soko hilo.

Maingira ni ya soko ya magari kuna gari aina ya nissan ambalo ni jeupe na lina madirisha yenye rangi nyeusi, gari lina matairi manne mawili yakiwa yanaonekana vizuri mandhari ya nyuma lina miti anga ya buluu yenye mawingu meupe na nyayo za umeme.

Kategoria ni ya soko ya magari. Kuna picha la basi ndogo la zamani, rangi yake ni mchanganyiko wa buluu na nyeupe na lina pamba la usajili lenye nambari moja tano tano saba. Basi hii linaonekana kuwa limeegeshwa nje ya nyumba.

Kategoria ni ya soko ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyooegeshwa kwenye eneo wazi yenye nyasi tayari kuuzwa. Kuna mtu amesimama karibu na gari la bluu. Mandhari ya nyuma ya soko hilo yana miti.

Mazingira ni ya soko ya magari. Kuna gari aina ya van , rangi ya kijivu iliyoegeshwa kwenye eneo wazi. Gari inaonekana kuwa katika hali nzuri na ina magurudumu manne. Mandhari ya nyuma ina miti na mimea pamoja na majengo kwa umbali.

Mazingira ni ya soko ya magari. kuna gari aina ya lori lililobeba magari kadhaa. Lori hili lina rangi ya chungwa na limebeba magari meupe, meusi na ya njano. Mandhari ya nyuma kuna nyasi na miti.

Hii ni soko la magari. Kuna gari mpya lenye rangi nyeupe ambayo inaonekana imeegezwa kwenye barabara. Taa za mbele za gari hiyo ina muundo wa kisasa na gari linaonekana kuwa ya kifahari Mandhari ya nyuma inaonyesha miti, nyaya za umeme na chumba cha gorofa.

Hii ni katika soko ya magari. Kuna magari yaliyoegeshwa kwa eneo iliyo wazi. Mandhari ya nyuma kuna miti, nyasi na watu wanaoonekana wanasimama.

Mazingira ni soko ya magari. Kuna watu wawili waliosimama katika eneo linaloonekana kuwa la maonyesho ya magari. Mmoja amevaa suti ya buluu na suruali ya kijivu, huku mwingine amevaa suti ya kijivu na tie . Wanaonekana wakizungumza kuhusu magari yaliyoonyeshwa nyuma yao. Kuna magari kadhaa yanayoonekana katika maonyesho hayo.

Hii ni soko ya kuuza magari. Magari, yanaonekana yamepangwa kwa mstari iliyonyooka. Magari yanaonekana kuwa mapya, kuna majengo marefu yenye maghorofa, nyingi, pia kuna nyaya, za umeme na miti mengi, yanayoonekana nyuma ya soko hilo.

Hii ni soko ya magari. Kuna magari manne yaliyopangwa kwenye mstari na kila gari lina nambari la usajili. Kuna gari ya rangi ya samawati, jeusi na magari mawili meupe. Mandhari ya nyuma ni miti na angaa ya samawati.

Mazingira ni ya soko ya magari, sehemu ya ndani ya gari inaonekana. Kuna kiti cha rangi jeupe na kijivu. Sehemu ya mlango wa gari inaonekana. Dirisha linaonyesha sehemu ya nje, labda barabara au mazingira mengine. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi.

Mazingira ni ya soko ya magari. Kuna safu ya magari yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la maegesho. Magari yamepangwa kwa mstari, huku sehemu ya nyuma ya magari ikionekana. Rangi ya magari inaonekana kuwa nyeupe na nyeusi. Mandhari ya nyuma iko wazi, lakini inaonekana kama mazingira ya mjini.

Mazingira ni ya soko ya magari kuna gari aina ya van lililoegesho kwenye barabara ya lami, gari hilo lina rangi ya kijivu na linaonekana kuwa katika hali nzuri, mandari ya nyuma inaonesha miti na anga ya buluu.

Mazingira ni ya soko ya magari. Kuna sehemu ya ndani ya gari labda gari la abiria linaonekana. Rangi ya viti ni jeupe na kijivu. Kuna madirisha yanayoonekana upande. Mlango wa gari pia unaonekana kuwa wazi.

Kategoria ni ya masoko, kuna mkusanyiko wa vikapu vilivyofumwa kwa mkono vya ukubwa na rangi mbalimbali, vikapu hivi vinaonekana vimetengenezwa kwa nyuzi asili kama vile mkonge na vina michoro mbalimbali ya rangi kama vile nyekundu, bluu, zambarau na kahawia.

Hili ni soko lenye mboga na matunda mbalimbali, kuna pilipili hoho za manjano, matango, mbiriganya, nyanya, mananasi, na mboga za majani, mboga hizi zimepangwa vizuri katika vikapu na kwenye meza tayari kuuzwa, rangi mbalimbali za mboga hufanya picha iwe ya kuvutia na yenye uhai.

Hili ni soko linalouza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo ni pamoja na vito vya shanga vilivyotundikwa ukuta, mapambo mengine madogo madogo yaliyopangwa kwenye rafu, nguo zilizotundikwa. Duka hii linaonekana kuwa vitu vimejaa na kuna muuzaji amesimama.

Mazingira ni ya soko. Kuna mkusanyiko wa vikapu vilivyotengenezwa kwa mikono, vinavyoonekana kuwa vimeundwa kwa nyuzi asili na vimepambwa kwa rangi mbalimbali. Vikapu vimepangwa kwa namna ambayo vinaonyesha wingi na aina za kazi za mkono. Muuzaji anaonekana akiketi akingoja mnunuzi.

Mazingira ni ya soko. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na kitunguu, nyanya, viazi na vinginevyo. Rafu hizi zinaonekana kuwa ndani ya soko, bidhaa zimewekwa katika vikapu na kwenye rafu. Na kuna aina mbalimbali za rangi na maumbo.

Mazingira ni ya soko. Kuna soko lenye nguo nyingi zilizotumika maarufu kama mitumba. Nguo zimepanngwa kwenye rundo kubwa chini na zimepachikwa juu kwenye vibanda. Watu wanaonekana wakipita kwenye soko hilo ambalo linaonekana kuwa na shuguli nyingi.

Mandhari ni ya soko kilichojaa bidhaa mbalimbali za kiasili. Mtu anaonekana ameketi nje ya duka labda ni muuzaji akipanga au kuangalia bidhaa.

Kategoria ni ya masoko. Kuna duka lenye vinyago vingi vya mbao. Vinyago hivyo vinawakilisha wanyama mbalimbali kama vile twiga, tembo na pundamilia. Pia kuna vinyago vingine vidogo ambavyo vinaweza kuwa vya wanyama wengine.

Kategoria ni ya masoko. Kuna soko lenye shughuli nyingi lililojaa ndizi zilizopangwa kwenye makreti ya mbao. Watu wanaonekana wakifanya kazi sokoni ,wengine wakihudumia wateja na wengine wakipanga bidhaa.

Mazingira ni ya soko. Kuna duka dogo la viatu. Kuna viatu vingi vimepangwa ukutani na vingine vikiwa vimetundikwa. Pia kuna ndoo mbili chini, moja ikiwa na rangi nyekundu lenye viatu ndani, na nyingine nyeupe ikiwa na viatu karibu.

Mandhari ni ya soko. Kuna soko linalouza bidaa mbalimbali. Kuna nguo, viatu na mapambo zilizopangwa kwa rangi na mitindo tofauti. Nguo zikiwa zimepachikwa ukutani na kupangwa kwenye meza. Pia kuna ngoma ndogo za asili zilizopangwa chini.

Mazingira ni ya soko. Kuna rundo la ndizi mbichi ya kijani kibichi. ndizi zimepangwa kwa wingi zingine zikiwa zimefunikwa na majani ya ndizi. Pia kuna ndizi chache zilizoiva zaidi za manjano upande wa kulia wa rundo. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni soko.

Kategoria ni ya masoko. Kuna soko lenye bidhaa mbalimbali za kitalii kama vile sanamu za mbao, vinyago na sahani zilizopambwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara sokoni. Rangi mbalimbali za bidhaa na mavazi za watu huongeza uhai na shughuli katika eneo hili.

Mandhari ni ya soko lenye bidhaa mbalimbali za kitalii. Kuna vibanda vilivyojaa shanga, vikuku na vitambaa venye rangi angavu .Watu wanaotembea wakitembea na kufanya biashara katika soko hili.

Mandhari ni ya soko, soko lililojaa bidhaa mbalimbali kuna mboga kama vile kabeji na nyanya pamoja na matunda kama vile machungwa na ndizi. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu za mbao na chini na kuna watu wachache wanaozunguka sokoni, labda ni wauzaji.

Kategoria ni ya masoko. Kuna mboga mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna rundo la viligi nyekundu chini kulia na kundi la kabeji au saladi ya kijani juu kushoto na mboga nyingine za majani. Mboga zote zinaonekana kuwa freshi na tayari kuuzwa.

Kategoria ni ya masoko. Kuna soko kubwa lenye watu wengi labda soko la wazi. Watu wengi wamebeba miavuli ya rangi mbalimbali ili kujikinga na jua. Kuna vibanda vingi vya biashara vilivyopangwa kwa mistari.

Kategoria ni ya masoko, kuna soko lenye shughuli nyingi lililojaa, watu na bidhaa kuna rundo kubwa la matikiti, maji na mazao, mengine yaliopangwa kwa wingi mbele. Huku watu wakiwa wamezunguka, wengine wakiwa wamebeba mzigo.

Hili ni soko la nyanya, kuna mtu akiwa amesimama karibu na mirundo ya makreti yaliyojaa nyanya. Makreti yamepangwa kando ya kila mmoja yakifanya kama ukuta wa nyanya. Mtu anaonekana kuwa kazini labda akipanga au kuhesabu nyanya hizo.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi na magari mengi na mabango ya matangazo yamepandwa juu. Kuna watu wengi wanaotembea na kupanda piki piki. Inaonekana kuwa eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Mazingira ni ya soko, kuna aina mbalimbali za mboga zilizo pangwa kwa rangi. Kuna nyanya nyeupe vingi upande wa kushoto zikifwata na pilipili hoho za manjano, kuna vitunguu saumu na kuna mbaazi kwenye chombo cha bluu na vitu vingine.

Hii ni soko ya mapambo, kuna mkusanyiko wa mapambo za aina ya pete za sikio zilizotengenezwa kwa chuma zikiwa zimepangwa kwenye ukuta ya rangi ya samawati. Mapambo hayo yana maumbo mbalimbali ikiwa pamoja na majani na sanamu ndogo.

Mazingira ni ya soko. Kuna bidhaa mbalimbali za chakula zilizopangwa kwenye rafu za mbao. Kuna ndizi zilizoiva na ambazo hazijaiva, mananasi machungwa. Pia kuna bakuli ya buluu lenye mbahazi. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa tayari kuuzwa.

Kategoria ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya blue na nyeupe likiwa na antena juu. Jengo hili linaonekana kuwa katika mazingira ya mjini. Kuna gari limeegeshwa karibu.

Mandhari ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna sebule iliyo na sakafu ya mbao iliyong'aa. Madirisha makubwa yanayoangalia nje na taa ya kisasa iliyoning'inia kutoka dari. Kuna kuta nyeupe na dirisha ndogo upande moja.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna bango la bluu lililoandikwa kwenye mabano Pearl Court Northlands View . Bango hili limesimama juu ya nguzo mbili za chuma na liko mbele ya ukuta wa tofali na sehemu ya jengo. Na mandhari ya chini inaonekana kuwa na changarawe au mchanga na nyasi.

Hii ni mandhari ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo la ghorofa mbili lenye maduka chini na ofisi au makazi juu. Jengo hili liko katika mazingira ya mji. Jengo lina rangi ya buluu na nyeupe na maduka yana ishara moja ikiwa na jina kwenye mabano, safaricom.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna nyumba za ghorofa mbili zilizopangwa kwa safu, zikiwa na rangi ya kahawia na paa zilizoezekwa kwa vigae. Mbele ya nyumba kuna uzio wa chuma wenye nango na eneo kubwa na saruji lililo wazi. Anga ina mawingu meupe na buluu.

Mazingira ni ya huduma wa mali isio hamishika, kuna njengo la gorofa kadhaa lilo nyuma ya uzio wa bati jengo hili lina rangi ya beige na lina balcony au veranda kuna miti mirefu iliyo karibu na njengo na anga ni ya buluu na mawingu machache, kuna nguzo ya umeme zinazopita juu ya njengo.

Mazingira ni ya huduma ya mali isiyohamishika. Kuna nyumba ya kisasa yenye muundo wa kipekee iliyopakwa rangi nyeupe na kijivu. Nyumba ina ghorofa mbili na verandah ya kioo. Kuna eneo ya maegesho lililofunikwa pembeni ya nyumba na mimea mingi imepandwa mbele yake. Baiskeli imeegeshwa karibu na nyumba.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo refu lenye ghorofa nyingi, jengo hili lina madirisha mengi ya mraba zinazojitokeza nje. Rangi ya jengo ni kijivu na anga ya buluu lenye mawingu meupe inaonekana nyuma yake. Jengo limepigwa picha kutoka chini kwenda juu na kuonyesha urefu wake.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo la ghorofa linaloitwa kwenye mabano M4 Apartment Jengo hili lina maduka kadhaa chini na ghorofa za makaazi juu. Rangi ya jengo ni nyeupe na lina madirisha mengi. Anga ya jengo ni ya bluu na mawingu machache. Kuna mazingira ya mjini iliyoonekana karibu na jengo.

Hii ni mazingira ya huduma wa mali isiyohamishika, kuna jengo jeupe lenye madirisha meusi na paa la kijivu. Jengo linaonekana kuwa na umbo la mstatili na liko kwenye eneo lililotengenezwa kwa zege. Kuna mlango mweusi katikati ya jengo. Anga ni ya buluu na kuna mawingu meupe.

Mandhari ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna mtaa wa makazi wenye nyumba zilizopangwa vizuri pande zote mbili za barabara iliyofunikwa na matofali mekundu. Nyumba hizo zina rangi nyeupe na zinaonekana kuwa na ghorofa moja au mbili.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika .Kuna jengo refu ghorofa nyingi lililopakwa rangi ya manjano likiwa na madirisha mengi ya mraba. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya jengo lingine au ukuta wenye rangi ya kijivu. Mandhari ya nyuma ya jengo ina nyasi na anga ya bluu.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna nyumba ya ghorofa moja yenye rangi nyeupe na paa la vigae vyekundu. Nyumba imezungukwa na ukuta wa matofali na kuna eneo wazi lenye nyasi mbele yake. Juu ya paa kuna sehemu ya buluu ya kioo. Anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo la ghorofa lenye rangi ya zambarau na tangazo la kwenye mabano To Let . Jengo liko nyuma ya uzio wa mawe na kuna barabara ya lami mbele yake. Anga ni ya bluu na kuna mawingu jeupe. Tangazo la kwenye mabano To Let linaonekana wazi na lina nambari ya simu chini yake.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo refu lenye ghorofa nyingi lililo na madirisha mengi. Jengo hili lina rangi nyeupe na liko chini ya anga ya buluu lenye mawingu meupe. Upande wa kulia wa picha kuna sehemu ya jengo lingine na miti ikionyesha kuwa jengo, jengo lililo kuu liko katika mazingira ya mjini.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna nyumba iliyozungukwa na miti na nyasi. Nyumba ina paa jekundu na kuta nyeupe, na inaonekana kuwa na ghorofa mbili. Kuna miti mingi ya kijani kibichi iliyozunguka na kuna eneo kubwa la nyasi mbele yake. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache. Kuna benchi la mbao karibu na nyumba.

Mazingira ni ya huduma ya mali isiyohamishika kuna jengo refu la maakazi lenye gorofa kadhaa limepakwa rangi nyeupe. Jengo hili lina madirisha ya vioo na limezungukwa na kuta la mawe. Anga ina mawingu meupe na bluu.

Mazingira ni ya huduma ya mali isiyohamishika. Kuna jengo refu lenye ghorofa nyingi. Jengo hili lina rangi ya kijivu na ukuta mwekundu upande mmoja. Kuna madirisha mengi madogo kwenye jengo. Chini ya jengo kuna magari yameegeshwa. Anga ni ya buluu na kuna mawingu meupe.

Kategoria ni ya huduma ya mali isiyo hamishika kuna nyumba ina paa jekundu na kuta za matofari nyumba ina madirisha makubwa na bustani ya nyasi mbele yake. Anga ni ya bluu yenye mawingu meupe.

Huu ni huduma wa mali isiyohamishika. Kuna ghorofa kadhaa yenye muundo wa kisasa. Jengo hili lina rangi ya kijivu na lina roshani za kioo. Upande wa kushoto wa jengo kuna ukuta lililotengenezwa kwa mawe na seng'enge juu yake. Mandhari ya nyuma kuna mimea na miti.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna nyumba za kifarahi za kisasa zilizopangwa kando ya barabara iliyopambwa kwa mawe. Nyumba zina muundo wa ghorofa mbili na rangi nyeupe zilizo na madirisha makubwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la blue lisilo na mawingu. Gari jeupe limeegeshwa karibu na nyumba moja.

Huu ni huduma wa mali isiyohamishika. Kuna jengo linaloendelea kujengwa. Jengo hilo limejengwa kwa matofali ya saruji na baadhi ya madirisha yemefungwa. Mandhari ya nyuma inaonyesha anga la buluu na mawingu meupe. Pia kuna miti na nyaya za umeme zinazoonekana karibu na jengo.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyo hamashika kuna jengo linalo jengwa likiwa na sehemu ya mfumo wa chuma iliyo simama. Jengo linaonekana kuwa katika hatua za awali za ujenzi na mifumo ya chuma ikiwa imesimikwa tayari kuna mimea na miti upande moja la jengo.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamishika. Kuna majengo kadhaa ya ghorofa moja likiwa limepakwa rangi ya manjano. Gari jeupe limeegeshwa mbele. Mandhari ya nyuma iko na anga ya buluu lenye mawingu meupe. Pia kuna miti na nyasi nyuma ya jengo.

Mazingira ni ya huduma ya mali isiyohamasika. Kuna jengo refu lenye ghorofa kadhaa lililopakwa rangi ya kijivu na mistari ya machungwa. Jengo hili linaonekana liko nyuma ya ukuta refu wa zege. Na anga ya bluu liko juu yake. Mandhari ya chini ya picha inaonekana kuwa na eneo la wazi la ardhi na nyasi iliyokauka.

Mazingira ni huduma wa mali isiyohamishika. Kuna bango la matangazo la Hyatt Heights, jengo refu linaloendelea kujengwa. Bango hilo linaonyesha picha ya jengo lenyewe pamoja na maandishi yanasomeka kama vile kwenye mabano construction ongoing na kwenye mabano starting from eight M . Pia kuna maelezo ya mawasiliano kama vile nambari ya simu na anwani ya barua pepe.

Mazingira ni ya huduma wa mali isiyohamashika. Kuna jengo refu likiwa chini ya ujenzi. Jengo hilo lina sakafu kadhaa na limezungukwa na ngazi za mbao zinazotumika kwa ujenzi. Rangi ya jengo ni nyeupe na kuna madirisha meusi yaliyopangwa katika safu wima. Anga iliyo nyuma ya jengo ni ya buluu.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Mandhari ni ndani ya duka kubwa ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula na bidhaa za nyumbani. Watu wanaonekana wakifanya kazi na mazingira yanaonyesha shughuli za kawaida za duka kubwa.

Mandhari ni ya duka kubwa liliojaa mikate na keki. Kuna rafu zilizojaa mikate iliyofungwa kwenye vifurushi na ishara iliyoandikwa Fresh Cleanshelf inaonekana. Mandhari ya nyuma inaonyesha rafu zingine za bidhaa na watu wakifanya manunuzi.

Hili ni duka kuu la CleanShelf , rafu, zimejaa bidhaa mbali mbali ikiwa ni pamoja na sabuni, dawa za meno, shampoo , na bidhaa nyingine za nyumbani, lebo, CleanShelf , kwa mabano, inaonekana wazi chini ya rafu, ikiwa imeandikwa kwenye rangi ya kijani na nyekundu.

Mandhari ni ndani ya duka kubwa lenye rafu za bidhaa zilizopangwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwa safu na rangi tofauti.

Hii ni mandhari ya duka kubwa. Duka hili linaonesha rafu zilizojaa chupa za vileo mbalimbali na vinywaji vikali vilivyopangwa kwa safu. Chini ya rafu kuna pipa za mbao lililojaa chupa za vinywaji kama vile soda. Mazingira ya duka hili linaonesha duka la vileo.

Hii ni eneo la ndani la duka kubwa amabapo wateja wamepanga foleni kwenye kaunta za malipo. Wafanyikazi wa duka wanaonekana wakiwahudumia wateja, huku kila mteja akiwa na toroli lililojaa bidhaa walionunua.

Mazingira ni ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji kama soda na bidha zingine zilizopangwa kwenye rafu. Mabango yenye neno PROMO SPECIAL OFFER NEW PROMO inaonekana. Kuna nambari ishirini na tatu, ishirini na nne, ishirini na tano, ishirini na sita zinaonekana kwenye mabango madogo juu ya duka.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Kuna rafu za duka kubwa zilizopangwa kwa bidhaa mbali mbali. Rafu zimejaa bidhaa kama vile: sabuni, vifaa vya kusafishia na bidhaa zingine za nyumbani. Bidhaa zimepangwa vizuri na kuifanya iwe rahisi kwa wateja kuipata wanachokitafuta. Duka linaonekana kuwa ni safi na lenye mpangilio mzuri.

Mazingira ni ya duka kubwa, mandhari ni ndani ya duka kubwa ambayo ina rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali pamoja na sehemu ya mboga na matunda. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe na kuna taa nyingi kwenye dari kuna wateja wachache wanaozunguka dukani.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Mandhari ni ndani ya duka iliyo na rafu iliyojaa vikombe. Vikombe vimepangwa katika safu tatu. Vikombe vyote vina vipini, rafu inaonekana kuwa ndani ya duka. Bei ya vikombe imeandikwa kwenye vibandiko vidogo, chini ya baadhi ya vikombe.

Mazingira ni ya duka kubwa. Kuna sehemu ya mboga na matunda katika duka hili. Kuna aina mbalimbali za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ikiwa ni pamoja na karoti, kitunguu saumu, ndimu na aina nyingine za mboga za majani. Mboga zingine zimepangwa chini kwenye sakafu.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Kuna bidhaa mbalimbali zinaonekana ndani ya duka kama vile, nyama, vinywaji, bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu na matangazo ya upungufu wa bei kwenye mabano offers na chapa, kama kwenye mabano crazy . Maandishi pork white meat, red meat yanaonekana wazi.

Kategoria ni ya maduka makubwa. Kuna eneo ndani ya duka kubwa, duka lina baiskeli za watoto zilizopangwa katika safu, viti vya plastiki vilivyopangwa na bidhaa zingine kwenye rafu nyuma. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe.

Kategoria ni ya maduka makubwa. Kuna mwanamke aliyesimama mbele ya rafu za bidhaa kwenye duka kubwa. Rafu zimejaa vyombo cha plastiki vya kuhifadhia vyakula kwa ukubwa na rangi mbalimbali.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Kuna rafu za duka zilizojazwa na bidhaa, hasaa dawa ya meno ya Colgate. Rafu zimepangwa kwa safu na kila safu imejaa pakiti nyingi za dawa ya meno. Kuna rafu kadhaa, kutoka chini hadi juu, zinazoonyesha bidhaa mbalimbali. Rangi nyekundu na nyeupe, ya pakiti ya Colgate inatawala kwa muonekano wa picha.

Mandhari ni ya duka kubwa, kuna rafu za friji zilizojaa bidhaa mbalimbali katika duka kubwa. Rafu za chini zinaonekana kuwa na vinywaji na bidhaa zingine zilizowekwa kwenye chupa, wakati rafu za chini zinaonyesha bidhaa za maziwa. Friji zina taa za ndani zinazoangazia bidhaa.

Mazingira ni ya maduka makubwa. Eneo lililoangaziwa ni sehemu ya matunda na mboga iliyoandikwa kwenye mabano, fruit and vegetables kwa herufi kubwa. Matunda na mboga mbalimbali yamepangwa kwenye makreti ya mbao, yakionyesha wingi na aina ya bidhaa zinazopatikana, kama vile ndizi, nyanya, kitunguu na vinginevyo.

Kategoria ni ya maduka makubwa. Mandhari ni ndani ya duka kubwa la CleanShelf . Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile: vinywaji, vitafunwa na bidhaa nyinginezo. Kuna friji kubwa yenye vinywaji vilivyopangwa vizuri.

Kategoria ni ya maduka makubwa. Mandhari hili ni ndani ya duka kubwa, likiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vyakula, vitafunwa, na bidhaa za nyumbani. Kuna ishara iliyoandikwa kwenye mabano Clearance , ikionyesha bidhaa zinazouzwa kwa bei iliyopunguzwa.

Mazingira ni ya maduka makubwa kuna jengo la gorofa lenye maduka mbalimbali kama vile Quickmart, Asleys, Baus Optical na Bata. Quickmart inaonekana kuwa duka kubwa la rejareja, liliowazi masaa ishirini na nne. Chini ya gorofa hilo kuna watu wengi wanaosimama na magari.

Hii ni mandhari ya ndani ya duka kubwa la vyakula, ambapo kuna sehemu ya matunda na mboga pamoja na sehemu ya mikate. Sehemu ya matunda na mboga inaonyesha bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na vikapu kama vile ndizi, machungwa, mapera na mboga za majani. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye duka hilo.

Kategoria ni ya maduka makubwa. Kuna duka kubwa ambalo lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vile: mafuta, chakula kilichofunganishwa na bidhaa za nyumbani. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kuu, rafu zilizopangwa na zenye bidhaa kama dawa ya meno, mswaki. Taa za juu zinatoa mwangaza vizuri. Kuna bango ya kijani lenye maandishi kwa umbali. Sakafu ya duka kuu lina rangi ya kijivu.

Hii ni duka kubwa la rejareja. Kuna rafu zilizoaa bidhaa mbali mbali kama vile matunda na mboga. Sakafu ya duka ina vigae vyeupe na dari ina mfumo wa taa za kibiashara. Kuna vikapu kadhaa vimepangwa kwenye sakafu.

Mazingira ni ya duka kubwa, kuna rafu ya duka kubwa iliyojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizo zimepangwa katika safu na kila safu ina aina tofauti ya bidhaa. Kuna ishara katika mabano, promo zilizowekwa kwenye bidhaa mbalimbali, zinazoashiria punguzo la bei kwa bidhaa hizo.

Kunaonekana eneo la ndani la duka kuu. Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye mstari wakisubiri kulipia bidhaa au huduma zingine. Kuna mshale nyekundu linaashiria entrance ambalo linaonekana likionyesha pahali pa kuingilia. Sakafu ina muundo wa vigae vya rangi tofauti. Wafanyakazi wakionekana nyuma ya kaunta.

Kategoria ni ya maduka makubwa, Mandhari ni ya duka kubwa lenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile kahawa, chai, sukari na bidhaa zingine za chakula. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe.